Hili ni duka. Kunauzwa viatu aina mbalimbali vyenye rangi tofauti tofauti ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu za duka hili. Kuna vaitu vingine viko chini.

Hili ni duka la kuuza nguo. Kuna zingine ziekunjwa vizuri sana zenye rangi nyeupe, ya manjano, nyekundu, samawati na rangi nyinginezo, zimepangwa kwenye rafu za duka hili na kuna bei ya nguo hizi.

Hili ni duka la kuuza nguo. Kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume wanachagua nguo hizi. Kuna nguo zenye rangi nyeupe, zingine zenye rangi ya samawati na rangi nyinginezo.

Hili ni duka, kunauzwa mikoba yenye rangi tofautitofauti ambayo imepangwa vizuri kwenye rafu za duka hili. Kuna viatu ,kuna nguo na kuna sofa kubwa.

Hili ni duka kubwa sana la kuuza nguo. Kunauzwa nguo aina mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti. Nguo zingine zimepangwa kwenye safu za duka hili. Kuna nguo zingine ambazo zimewekwa vizuri kwenye vyuma.

Kuna fulana za rangi tofauti tofauti, ambazo zimekunjwa, na kupangwa vizuri kwenye meza. Kuna viatu vya rangi nyeupe, na vingine vya rangi nyeusi zimepangwa kwenye meza, kuna makoti ambayo yamepangwa vizuri pia.

Kuna magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi. Kuna watu, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Wawili wameketi kwenye nyasi. Kando ya magari haya, kuna miti mingi mirefu.

Kuna matatu moja yenye rangi nyeupe imeegeshwa mahali hapa,. Mlango wake uko wazi, kuna watu kadhaa, kuna ghorofa ndefu na pia kuna miti.

Kuna magari mengine yana rangi nyeupe na mengine nyeusi yameegeshwa kwenye nyasi. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kando ya magari haya kuna miti.

Kuna magari yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa kwenye nyasi. Kuna watu kadhaa, mmoja amevaa jacket ya Kisii. Kando ya magari haya kuna miti mingi mirefu.

Kuna magari kadhaa, mengine yana rangi nyeusi na mengine nyeupe yameegeshwa mahali hapa. Kuna nyasi, kuna watu kadhaa, wengine wamevaa jaketi akisi. Kuna miti mingi mirefu.

Kuna magari mawili yameegeshwa mahali hapa. Kando ya magari haya, kuna uzio wa ukuta uliojengwa kwa kutumia mawe na vyuma. Upande wa nje kuna miti.

Kuna magari mengi yote yana rangi nyeusi yameegeshwa mahali hapa. Kando ya magari haya kuna uzio wa ukuta uliojengwa kwa kutumia mawe na vyuma. Kuna miti na ghorofa nyingi ndefu.

Kuna watu watatu wameketi mezani. Wawili ni wa jinsia ya kiume na wamevaa miwani, mmoja ni wa jinsia ya kike. Wanatabasamu. Juu ya meza kuna tarakilishi, kalamu na vitabu. Kando yao kuna magari.

Kuna magari kadaa, yote yana rangi nyeusi yameegeshwa mahali hapa. Kuna uzio wa ukuta uliojengwa kwa kutumia mawe. Kando ya magari haya kuna ghorofa ndefu, na kuna miti.

Kuna magari kadhaa yenye rangi nyeusi yameegeshwa. Magari haya ni mapya. Kuna watu wawili, mmoja wa jinsia ya kiume ambaye amevaa miwani na mmoja wa jinsia ya kike, wanatabasamu.

Kuna magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi, mawili yana rangi nyeusi, moja lina rangi ya samawati na mawili yana rangi nyeupe. Kuna watu, mmoja amevaa jaketi akisi na pia kuna miti mingi.

Kuna magari yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa mahali hapa. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Mmoja amevaa jaketi akisi yenye rangi ya kijani kibichi. Kuna miti na kuna nyumba.

Kuna matatu moja yenye rangi nyeupe imeegeshwa mahali hapa. Mlango wake umefunguliwa, kuna miti, kuna nyaya za stima, kuna watu na kuna ghorofa ndefu.

Mahali hapa kuna magari kadhaa, mengine yana rangi nyekundu na mengine yana rangi nyeusi yameegeshwa mahali hapa. Kuna nyasi, kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna miti.

Kuna magari mengi, mengine yana rangi nyekundu, mengine nyeusi, ya manjano na nyeupe. Magari haya yamepangwa vizuri sana. Yanapendeza.

Kuna magari kadhaa mengine yenye rangi nyeusi na mengine nyeupe yameegeshwa mahali hapa. Kuna nyasi. Kuna watu kadhaa wanaonekana kwa umbali. Kuna miti mingi mirefu.

Kuna gari moja lenye rangi nyeusi limeegeshwa mahali hapa. Kando ya gari hili kuna uzio wa ukuta uliojengwa kwa kutumia mawe na vyuma. Upande wa nje kuna miti.

Kuna magari yenye rangi nyeusi na mengine yenye rangi nyeupe yameegeshwa kwenye nyasi. Kuna watu kadhaa; wengine ni wa jinsia ya kume na wengine ya kike. Mtu mmoja ameketi chini. Kuna miti mingi mirefu.

Kuna magari kadhaa, mengine yana rangi nyeusi na mengine yana rangi nyeupe yameegeshwa hapa. Yote ni mapya. Kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kiume na mmoja ya kike.

Kuna magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi, manne yana rangi nyeupe, moja lina rangi nyeusi na lingine lina rangi ya samawati. Kuna mtu mmoja ambaye amevaa fulana yenye rangi nyeupe na kuna miti.

Kuna matatu moja yenye rangi nyeupe imeegeshwa mahali hapa. Nyuma yake kuna gari ndogo yenye nyeusi. Kuna nyasi, kuna nyumba iliyojengwa kwa kutumia mabati na pia kuna miti mingi.

Kuna magari mengi yenye rangi tofauti tofauti. Kunayo yenye rangi ya samawati, nyeusi, nyekundu na nyeupe. Yamepangwa vizuri mno.

Mahali hapa kuna gari lenye rangi nyeupe limeegeshwa. Kuna uzio wa ukuta uliojengwa kwa mawe na vyuma. Upande wa nje kuna gari lingine na kuna miti.

Mahali hapa kuna magari kadhaa yenye rangi nyeusi yameegeshwa. Kuna miti. Kuna uzio wa ukuta uliojengwa kwa kutumia mawe na vyuma, na kuna ghorofa ndefu.

Kuna magari matatu yameegeshwa mahali hapa. Yameegeshwa vizuri. La kwanza lina rangi nyeupe, la pili lina rangi nyekundu na la tatu lina rangi nyeusi.

Kuna matatu moja yenye rangi nyeupe imeegeshwa mahali hapa. Mlango wake umefunguliwa. Kuna miti, kuna watu, kuna nyaya za stima na kuna ghorofa ndefu.

Mahali hapa kuna magari kadhaa ambayo yameegeshwa. Yote yana rangi nyeusi. Kuna ghorofa ndefu na kuna nyaya za stima.

Huu ni usafirishaji wa magari. Gari kubwa ambalo upande wa nyuma liko wazi, limebeba magari kadhaa, madogo yenye rangi nyeusi. Kuna jengo kubwa linaonekana.

Kuna magari mengi yenye rangi mbalimbali yamepangwa vizuri. Kunayo yenye rangi nyekundu, kunayo yenye rangi nyeusi, ingine yenye rangi nyeupe na mengine yenye rangi ya samawati, na kuna watu watatu.

Magari kadhaa madogo yameegeshwa kwenye kiwanja. Mahali hapa kuna nyasi, kuna watu. Kando ya magari kuna miti mingi mirefu. Kwa umbali kuna nyumba.

Mahali hapa kuna magari kadhaa. Kuna moja lenye rangi nyeusi, lingine lenye rangi ya samawati na mengine yenye rangi nyeupe. Kuna mtu mmoja anatembea. Kuna nyasi na kuna miti mingi.

Kuna magari mengi yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa vizuri sana. Kunayo yenye rangi nyeupe, nyingine yenye rangi nyeusi na mengine nyekundu. Kuna watu watatu.

Mahali haa kuna magari kadhaa yameegeshwa, mengine yana rangi nyeusi, kuna nyasi, kuna watu kadhaa. Kando yao kuna miti mingi mirefu. Kwa umbali kuna nyumba.

Huu ni usafirishaji wa gari. Gari kubwa lenye rangi nyeupe lililowazi limebeba gari ndogo lenye rangi ya samawati. Kando ya barabara kuna nyasi.

Gari ndogo nzuri sana lenye rangi nyeupe limeegeshwa mahali hapa. Kando yake kuna uzuio wa ukuta na vyuma, nje ya uzuio kuna gari lingine lenye rangi nyeusi na kuna miti inaonekana.

Magari mengi yamepangwa vizuri sana. Kunayo yenye rangi nyeupe na mengine yenye rangi nyeusi. Mazingira yanaonekana kua safi. Kuna miti na kuna ghorofa ndefu zinaonekana.

Magari kadhaa yenye rangi nyeupe na mengine yenye rangi nyeusi yameegeshwa mahali hapa. Kuna nyasi. Kuna watu kadhaa. Kuna miti mingi mirefu na kuna uzio wa waya.

Mahali hapa kuna magari kadhaa yameegeshwa, kuna nyasi, kuna watu wengine wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kando yao kuna miti mingi mirefu.

Magari kadhaa yamegeshwa mahali hapa. Panaonekana pasafi sana. Gari la kwanza lina rangi jeusi likifuatwa na mengine yenye rangi nyeupe.

Watu kadhaa wanaonekana mahali hapa, wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Wengine wameketi chini kwenye nyasi na wengine wamesimama. Kuna magari kadhaa yameegeshwa hapa. Kando yao kuna miti na pia kuna nyumba.

Safu ya magari yameegeshwa kwenye nyasi. Gari la mbele kabisa ni la rangi ya samawati ikifuatwa na la rangi nyeusi. Lingine jeupe na la mwisho kabisa jeupe. Kuna miti inaonekana mahali hapa pia.

Magari mawili, aina na rangi tofauti, yameegeshwa kwenye nyasi. Kuna watu watatu wanaonekana mahali hapa. Miti mingi inaonekana kwa umbali.

Gari ndogo jeupe linaloonekana kuwa safi limeegeshwa. Nyuma yake kuna miti. Namba ya usajili imeonekana kwenye bumper la mbele.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbalimbali. Kunauzwa dania, nyanya, ndizi, viazi, vitunguu maji, na machungwa. Na pia, kuna bei ya bidhaa hizi.

Kuna maua mengi yenye rangi tofautitofauti ambayo yamewekwa ndani ya ndoo. Kuna kiti chenye rangi ya samawati na kuna watu kadhaa wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa mboga na matunda mbalimbali. Kuna watu kadhaa, wanunuzi na wauzaji. Kunauzwa vitunguu maji, nyanya, machungwa, na matoke.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa matunda mbalimbali. Kuna machungwa, maembe, vitunguu maji, ndizi na nyanya. Kuna watu kadhaa wengine ni wanunuzi na wengine wauzaji. Kuna miti na kuna ghorofa ndefu.

Kuna watu kadhaa. Wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Kuna wauzaji na wanunuzi. Hapa ni sokoni, kunauzwa mboga tofauti tofauti. Kuna miavuli na kuna magari yameegeshwa.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbalimbali. Kunauzwa pilipili, vitunguu maji mahindi mabichi, ndimu na ndizi na pia kuna nguo.

Hapa ni sokoni. Kuna mkokoteni, magari, watu wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Kunauzwa matunda mbalimbali, kuna ndizi, matoke, nyanya, na kuna ghorofa ndefu.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa matunda mbalimbali ambayo yamepangwa vizuri. Kuna ndizi , matikiti maji machungwa yenye rangi ya manjano ambayo yameiva vizuri ,mapaipai na kuna watu mmoja amevaa rinda.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa matunda mbalimbali. Kuna mananasi, machungwa na ndizi. Kuna watu kadhaa. Kuna nyaya za stima, miti na ghorofa ndefu.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbalimbali. Kunauzwa vitunguu maji, hoho, dania, nyanya na viazi. Kuna watu kadhaa wakiwemo wanunuzi na wauzaji.

Kuna maua mengi yenye rangi tofauti tofauti, mengine yana rangi ya manjano, mengine nyeupe, mengine mekundu na mengine ya samawati yamewekwa ndani ya ndoo. Kuna mtu mmoja wa jinsia ya kiume ame keti kwenye kiti ameshikilia maua na kuna magari.

Hapa ni sokoni kunauzwa bidhaa mbali mbali, kuna mikungu mawii ya matoke ambayo imewekwa ndani ya ndoo zenye rangi nyeupe, kuna viazi tamu, kuna gunia na kuna mbao kadhaa.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbalimbali. Kuna nyanya, matoke, vitunguu saumu, vitunguu maji na viazi. Kuna watu kadhaa, wengine wauzaji na wengine wanunuzi.

Hapa ni sokoni, kunauzwa bidhaa mbalimbali. Kunauzwa nyanya ambazo zimeiva vizuri, hoho zenye rangi ya kijani kibichi na pia kunauzwa nguo. Kuna watu wawili.

Hapa ni sokoni, kuna vibanda vya kuuza nguo. Kuna uzwa nguo aina mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti. Kuna watu kadhaa, wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbalimbali kama vile hoho, maembe, machungwa na vitunguu. Kuna watu kadhaa wengine ni wauzaji na wengine ni wanunuzi.

Hili ni soko la matunda. Kuna matikitiki maji yaliyopangwa kwa wengi, baadhi yao yamekatwa kuonyesha upande wa ndani ulio na rangi nyekundu ilio iva vizuri. Kuna watu kadhaa ambao wameketi chini ya miavuli na pia kuna magari.

Mahali hapa ni sokoni. Kunauzwa vifaa mbalimbali ikiwemo vitunguu maji, hoho ambazo zina rangi ya kijani kibichi. Kuna viazi ambavyo vimewekwa kwenye ndoo ndogo na kuna nyanya.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa matunda mbalimbali. Kuna maembe, ndizi zenye rangi ya manjano, mananasi, machungwa, nduma na viazi tamu.

Mahali hapa ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbalimbali ikiwemo ndizi, maembe, nyanya, vitunguu saumu, vitunguu maji, nafaka na kuna watu wengi; wanunuzi na wauzaji.

Hapa ni sokoni, kunauzwa bidhaa mbalimbali, kunauzwa hoho, tangawizi mbichi, nyanya, ndizi, machungwa, kitunguu maji na bidhaa nyingineo. Kuna watu kadhaa wauzaji na wanunuzi.

Mahali hapa, ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbalimbali ikiwemo ndizi, matikiti maji, machungwa, viazi ambavyo vimewekwa ndani ya ndoo ndogo, kuna mayai, na kuna nafaka. Pia kuna watu.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbali mbali ikiwemo mananasi, machungwa, nyanya, ndizi, vitunguu na matoke. Kuna watu, ghorofa na pia kuna miti.

Mahali hapa ni sokoni. Hiki ni kibanda. Kunauzwa viazi vingi ambavyo vimepangwa kwenye mafomu . Kunauzwa vitunguu maji na pia kuna nyanya. Zingine zimeiva vizuri na zingine bado.

Mahali hapa ni sokoni, kunauzwa bidhaa mbali mbali kuna nyanya, kuna viazi tamu, kuna hoho, kuna vitunguu na kuna mananasi. Kuna watu kadhaa wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume.

Mahali hapa ni sokoni, kunauzwa bidhaa mbalimbali ikiwemo vitunguu maji, vitunguu saumu, tangawizi mbichi, nyanya, viazi, ndizi, mboga na pia kuna mtu.

Hapa ni sokoni kunauzwa bidhaa mbalimbali ikiwemo tangawizi mbichi, vitunguu, nduma, skuma wiki na mahindi ambayo yako kwenye gunia.

Kuna viazi zimewekwa ndani ya ndoo kubwa na ndogo zenye rangi nyeupe zingine zenye rangi nyekundu na moja yenye rangi ya manjano kuna nduma na viazi ndani ya kikapu.

Hapa ni sokoni. Kuna uzwa bidhaa mbalimbali zikiwemo sanamu zenye rangi nyeusi zengine nyeupe. Kuna watu kadhaa wanaonekana mahali hapa. Kuna magunia ambayo yamejazwa vitu ndani yanaonekana. Na pia kuna mtu.

Mahali hapa kuna bidhaa mbalimbali: kuna ndimu, kuna mapera, kuna vitunguu, kuna nyanya, kuna viazi tamu, kuna pilipili zenye rangi ya kijani kibichi na bidhaa nyinginezo.

Kuna hoho zenye rangi ya kijani na zingine za rangi ya manjano. Kuna mananasi, kuna ndimu, kuna pilipili, kuna mapaipai na kuna tangawizi mbichi na pia kuna mboga.

Kuna bidhaa mbalimbali. Kuna nyanya ambazo zimeiva vizuri. Kuna vitunguu, kuna ndimu, kuna hoho zenye rangi ya kijani kibichi, zingine zenye rangi ya manjano na zingine zenye rangi nyekundu.

Hapa ni sokoni, watu wengi wakiwemo wauzaji na wanunuzi wanaonekana. Kunauzwa sanamu, nguo na bidhaa mbalimbali, mahali hapa pametulia.

Hapa ni sokoni, kuna magunia, kunauzwa ndizi, mananasi, maembe, ndimu, na bidhaa nyinginezo, kuna watu kadhaa.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbali mbali. Kuna machungwa, mboga, hoho, nyanya, vitunguu, na bidhaa nyinginezo. Kuna watu wengi sana, wakiwemo wanunuzi na wauzaji.

Mahali hapa ni sokoni, kunauzwa bidhaa mbali mbali ikiwemo matoke, vitunguu, nyanya, viazi na bidhaa nyinginezo. Kuna watu kadhaa.

Mahali hapa kuna nyanya nyingi zilizoiva vizuri sana. Kuna watu wengi pia. Kuna magari. Kuna mikokoteni. Watu wengine wamesimama na wengine wameketi.

Mahali hapa kunauzwa bidhaa mbalimbali ikiwemo nyanya, matoke, vitunguu, viazi na ndimu. Watu kadhaa wengine wauzaji na wengine wanunuzi wanaonekana.

Hapa ni sokoni, kunauzwa bidhaa mbalimbali, yakiwemo matunda. Kuna ndizi, nyanya na machungwa. Kuna watu kadhaa, wengine wanunuzi na wengine wauzaji. Kuna ghorofa ndefu, inaonekana.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbalimbali. Kuna nyanya, kuna vitunguu na kuna mboga. Watu kadhaa wako mahali hapa. Kuna ghorofa ndefu zinaonekana.

Hapa ni sokoni. Kunauzwa bidhaa mbali mbali, ikiwemo ndizi na machungwa. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri sana. Kuna zingine zimewekwa kwenye magunia. Kuna kiti. Jengo hili upande wa juu limejengwa kwa kutumia mabati.

Hapa ni sokoni kuna watu kadhaa. Wengine wa jinsia ya kike na wengine ya kiume. Wauzaji na wanunuzi. Nguo tofauti zinauzwa mahali hapa.

Mahali hapa ni sokoni. Panauzwa vitu mbalimbali; kuna nyanya, vitunguu, ndizi, dania, na vitu vinginevyo.

Hapa ni sokoni, kunauzwa matunda aina tofauti tofauti ambayo yamepangwa vizuri sana. Kuna ndizi, maembe, machungwa, mapaipai, mananasi na matunda mengineyo.

Hapa ni sokoni. Kuna matunda tofauti tofauti yanauzwa. Kuna machungwa, mapaipai, ndizi, mananasi na matunda mengineyo. Watu kadhaa wanaonekana.

Mahali hapa ni sokoni, kunauzwa nguo ambazo zimeshonwa, viatu vya shanga, teo mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti, na vitu vinginevyo. Kuna watu kadhaa wanaonekana mahali hapa.

Nyama nyingi zinaonekana kwenye duka hili. Kuna miguu ya mbuzi ambayo imepangwa kwenye mstari . Kuna bakuli za rangi ya samawati ambayo ina matumbo ndani. Kuna mfanyikazi mmoja anaonekana mahali hapa.

Hili ni duka linalouza nyama. Kuna wafanyi kazi kadhaa wanaoonekana mahali hapa. Kuna chupa mbili za maji . Kwenye ukuta wa duka hili, kuna picha ambazo zimebandikwa.

Ghorofa ndefu sana lenye rangi nyeupe, nyeusi na manjano linaonekana. Nyumba hii inapendeza sana. Kuna miti kando ya ghorofa hii.

Kuna bango ambalo linaonyesha kwamba kuna nyumba za kupangisha ambazo zina vyumba viwili na kuna nambari za simu chini. Kuna ukuta wa jengo, kuna mlango, na kuna nyasi mahali hapa.

Karatasi nyeupe iliyo andikwa kwa rangi nyekundu imebandikwa kwenye ghorofa. Inaonyesha kuwa kuna nyumba za kupangisha. Kuna ya vyumba viwili na nyingine ya chumba kimoja. Chini kuna nambari ya simu imeandikwa.

Bango kubwa limeshikanishwa na mti wa umeme . Limechorwa kitanda cha rangi nyeupe ambacho kimetandikwa vizuri sana. Kuna miti na pia nyaya za umeme zinaonekana mahali hapa.

Kuna mawe mengi karibu na gari ndogo lenye rangi nyeupe. Chini ya ghorofa kubwa, kuna duka la kuuza dawa. Upande wa juu wa jengo hili kuna shule.

Hili ni duka kubwa, upande huu kunauzwa matunda mbalimbali. Kuna ndizi ambazo zimeiva na zingine ambazo hazijaiva. Kuna ndimu, machungwa, nyanya, kitunguu maji na kuna watu kadhaa.

Hili ni duka kubwa sana. Upande huu kunuzwa sabuni za kuogea aina mbalimbali zenye rangi tofautitofauti, sabuni hizi zimepangwa vizuri kwenye rafu za duka hili. Bei ya sabuni hizi imeandikwa.

Mahali hapa kuna magodoro mengi sana, ambayo yamepangwa vizuri sana. Magodoro haya ni mapya, yana rangi tofauti tofauti. Bei ya magodoro ipo.

Hili ni duka kubwa sana. Upande huu ni upande wa matunda na mboga. Kuna matunda mbalimbali kama vile ndizi, nyanya, machungwa na bidhaa nyinginezo. Kuna watu kadhaa wanaonekana.

Hili ni duka kubwa sana, kunauzwa aina mbalimbali ya vinywaji ambavyo vimepangwa vizuri kwenye rafu ya duka hili. Kuna lebo ambazo zinaonyesha bei ya pombe hii.

Hili ni duka kubwa sana. Linaonyesha soda aina mbalimbali ambazo zimetundikwa vizuri sana. Kuna ngazi, na kuna masuti ya kuuzia. Bei ya vitu hivi inaonekana. Kuna wafanyakazi watatu wanaoonekana mahali hapa.